Hapa ni ofisi ya serekali. Ni ofisi ya huduma. Inaonekana kuwa watu ambao hawajafikiwa wanasubiri wakiwa wameketi kwenye kiti. Pia huku kuna watu ambao wako tayari kusaidiana hapa.

Hapa ni mchezoni, na hapa wachezaji ambao wanaonekana wakiminyana wakinyang'aniana mpira .Pia wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za rangi inayofanana kulingana na timu yao.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu, wanaonekana wakiwa wanapanga laini ili kuweze kuwa kuna utaratibu nzuri pia kuna watu ambao wanasajili watu hawa ina maana kuwa ni watu wa huduma.

Hapa kunao watu ambao wanaonekana wakiwa wanafinyiliwa vidole vyao kwenye karatasi hapa . Mtu huyu anaonekana kuwa anafanya kazi kwa ofisi ya huduma .

Hapa ni redioni na humu kunaonekana watu wawili ambao wanaandikisha vitu hapa kwenye tarakikishi. Pia kuna mama ambaye anaonekana akimulikwa kwa kamera.

Hapa ni kundi ya wachezaji, wanaonekana wakiwa wamevalia sare zinazofanana za color nyekundu, wanaonekana wakifanya mazoezi kabla ya kuenda kucheza uwanjani.

Hapa kunayo picha ya judisiary , pia kwenye karatasi hii ieandikwa the jurdiciary human resources policies and procedures manual .

Hapa kuna mkusanyiko wa watu na hapa mbeleni kunaonekana jaji mkuu Martha Koome na rais wa nchi yetu William Samoei Ruto wanaoneka wakichukua picha siku ya inauguration .

Hapa ni mchezoni. Wachezaji wanaonekana wakicheza mchezo wa mpira yani futiboli. Wanaonekana wakiwa wamevalia nguo tofauti kulingana na timu yao. Kando kuna mashabiki ambao wamekuja kuwatia nguvu wachezaji hawa.

Hapa kunao watu ambao wanaonekana wakiwa wameketi kwenye hema. Pia hapa kunao karatasi ambayo imeandikwa police abstract . Pia ina jina DCI good conduct .

Hapa ni ofisi ya serikali, pia ni ofisi ya huduma, kunao watu ambao wanaonekana wakifanya kazi hapa wakitumia tarakilishi kila sehemu ina jina ambayo inasimamia.

Hapa kunao wachezaji watatu. Wanaonekana kua wanashiriki kwa mchezo wa riadha. Pia huko kando kuna watu ambao wamekuja ili waweze kushangilia watu hawa.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana akiwa amevalia, vitu ambavyo vimeandikwa Kura kwa (more) .Pia imechorwa jogoo na imeandikwa jina kanu. Huyu NI mtu ambaye anaonekana hayuko kwa harakati ya siasa.

Hii ni ofisi ya serikali. Ofisi hii ni ya huduma. Hapa kuna watu ambao wanafanya kazi huku na wanaonekana kuwa wamevalia sare za kazi huku. Tena kuna watu ambao wamekuja kuhudumiwa na wanaonekana kuwa wamepanga laini. Watu wote huku wamevalia barakoa kuonyesha kuwa huu ni wakati ule wa corona.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu, wanaonekana wakiwa wamevalia nguo zinazofanana pia wanaonekana wakipeperusha glass ya soda juu akiongozwa na Raila Amolo Odinga.

Kunao mkusanyiko wa watu. Wanaonekana wakiwa na furaha. Pia hapa kunao watu ambao wana wamevalia kofia aina ya mkeka. Kunao mama mmoja ambaye anaonekana akiwaburudisha watu hawa.

Hapa kuna mama ambaye anaonekana akiwa anaongea kwa spika. Pia huku nyuma kunao jina ya Judiciary. Mama huyu anaonekana akiitwa Ms Helene Rafaela Namisi.

Hapa kunao mkusanyiko wa watu wanaonekana wakiwa na furaha. Wengi wao wanaonekana wakipiga makofi. Pia kunao ambao wanaonekana wakiwa wamevalia shati nyekundu. Ina maana kuwa wako kwenye kundi moja.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana akibeba karatasi zake akiwa huku kwenye ofisi ya huduma, pia kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wameketi wakisubiri kufikiwa kwa laini.

Hapa kunao mkusanyiko wa watu , wanaonekana wakitembea na karatasi zao pia wanaonekana wakiwa wamepanga laini ili waweze kukua na utaratibu mzuri . Hapa mbeleni kuna kina mama wawili ambao wanawasajili watu hao .

Hapa ni pahali ambapo kina mama wamekusanyika . Wanaonekana wakiwa wametembea na karatasi zao kwenye mikono yao . Pia hapa kuna mama ambaye anaonekana akifanya kazi huduma akiwaeleza kina mama hawa jinsi ya kujaza fomu .

Hapa kunao wachezaji, wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za kucheza ambazo zimefanana, goalkeeper huyu anaonekana akiwa amevalia nguo tofauti, wanaonekana wakichukua picha.

Hapa ni mchezoni na huku kunao wachezaji wawili ambao wanaonekana wakicheza mchezo wa football . Wanaonekana wakiwa wamevalia nguo tofauti kulingana na timu yao .

Hapa Kuna uzanyiko wa watu, watu hawa wanaonekana wakiwa

Hapa ni ofisi mean huduma , watu ambao wanafanya kazi hapa wanaonekana kuwa wamefalia sare za kazi, katika Kila meza ambapo kuna mtu ambaye anaudumia watu, Kuna chupa ya sabuni ambayo inatumiwa kusanitus mkono, watu wanaonekana kufuata maagizo ya kuzuia ugonjwa wa korona.

Hapa ni michezo ,pia huu ni uwanja wa kucheza, wachezaji wanaonekana kusherekea uchezaji wao. Huko kando kando mwa uwanja kuna watu ambao wamekuja ili waweze kuwatia nguvu na kuwasherekea wachezaji wa timu ambao wanawasapoti .Pia wanaweza kuwatia nguvu ili waweze kushinda.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana wakiwa ofisi za huduma hii ni ofisi ambayo pia ni ya serekali inaonekana kuwa kuna jambo ambayo watu hawa wamekuja kufanya hapa. Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana akipeana maelezo tena huku nyuma kuna watu ambao wanafanya kazi hapa wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi.

Hili ni ofisi ya serikali. Ofisi hii inaonekana kuwa ni ya watu ambao wanatoka nchi kwenda nchi za zingine. Hapa watu wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa. Tena kuna mtu ambaye anaonekana akiwaongelesha watu ambao wamekusanyika hapa. Pia kuna mtu ambaye anaonekana akiwa ametembea na bahasha tena amepewa pasipoti.

Hapa ni benki. Watu wanaonekana kuwa wamekuja kwa wingi ili waweze kupata usaidizi. Pia kuna watu ambao wanasaidiana hapa. Wanakuja kupanga laini ili wamweze kupata usaidizi kwa haraka na pia kwa utaratibu mzuri.

Hii ni ofisi ya serikali. Tena hii ni ofisi ya huduma. Hapa kuna watu ambao wamekuja ili waweze kupata usaidizi kama walivyopenda kusaidika. Tena hapa kuna mama ambaye anaonekana akifanya kazi hapa akiwa amevalia sare za kazi hapa. Pia kuna tarakilishi ambayo inamsaidia kufanya kazi na kurahisisha kazi kwa haraka.

Hapa ni mchezoni, na hapa ni pahali ambapo wachezaji wanacheza . Huku juu kuna watu ambao wamekuja ili waweze kuwashangilia wachezaji wa timu ambao wanasapoti, ili waweze kuwatia nguvu. Na mwishowe waweze kupata ushindi.

Hizi ni pasipoti. Pasipoti hizi hutumiwa wakati wa kusafiri nje ya nchi yetu. Hizi unaweza kupata kwenye ofisi za usafiri wa ng'ambo wakati unataka kusafiri kuenda nchi za ng'ambo. Unafaa kulipia pesa, ili unapoanzia safari ushamalizia malipo yako.

Hapa kuna wachezaji wa kike. Wachezaji hao wanaonekana kuminyana ili kupata ushindi. Kila timu imevalia sare zinazofanana. Huko kando kando kuna watu ambao wamekuja ili waweze kushangilia na kuwatia nguvu ili waweze kupata ushindi.

Huyu ni jaji mkuu Martha Koome, anaonekana akiwa amevalia sare za kazi. Pia yupo hapa na raisi William Samoi Ruto, anaonekana kumpea raisi kitabu ambacho ameweka sahihi kuhusu nchi yetu ya Kenya.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana wakiwa na bendera za nchi yetu Kenya. Pia wanaonekana kuwa na furaha na kuna jambo ambalo yanasheherekea. Hapa kuna wanaume kwa wanawake. Inaonekana kuwa hapa kuna jambo la kisiasa.

Hapa ni mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana kuwa wamevalia shati za buluu, tena kofia ni za buluu. Wanonekana kuwa kuna ushirikiano ambao wanaifanya hapa. Inawezekana kuwa ni mambo ya siasa. Watu hawa wanaonekana kusherehekea mambo ambayo yanaendelea huku huku wakiwa na furaha.

Hii ni ofisi ya uduma, watu ambao wanafanya kazi hapa wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi. ofisi hii ni ya serikali, na unaweza ukaenda uko kujipatia vitu vingi , kama vile certificate ya kuzaliwa, tena good conduct na pia ID Pia hapa kuna viti ambavyo watu wanaweza kukuaa wakati hawajafikiwa.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu , tena hapa inahusisha aliyekuwa rais wa nchi yetu na alishastaafu Uhuru Kenyatta , anaonekana akiwa amemshikilia mwanamke ambaye yuko karibu na yeye mkono, pia watu wengi wamevalia nguo nyekundu ,hii inaonyesha kuwa ni wa kundi moja.

Hii ni ofisi ya huduma , ofisi hii imeandikwa kuwa ni ya kuendeleza huduma bora, pia watu ambao wanafanya kazi huku wanaonekana wamefalia sare kama ibasavyo, pia ywanaonekana darakilishi ziko kila mahali hili kurahisisha kazi humu kwenye ofisi za huduma.

Hapa kuna jaji mkuu Martha koome na Mosses Wetangula pia rais wa nchi ya jamuhuri yetu William samoe ruto wanaonekana kuwa wameshikilia paasha ambayo imechorwa maua ambazo zinafanana, pia huku imeandikwa kuwa State of the judiciary .

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hao wanaonekana kuwa kuna jambo la serikali ambao wanafanya. Pia hapa kunao watu ambao wanaonekana wakiwa wamekuja na makaratasi. Hii ni ule wakati ambao kulikuwa na usajili wa huduma namba kwenye nchi yetu.

Hapa ni mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana kuwa kwenye nguo zao imewekwa maua ambazo ni za rangi zinazofanana. Watu hawa wanaonekana kuwa wanamskiza mtu ambaye anaongea pia watu ambao wako hapa mbeleni ,ni watu ambao ni majaji. Pia wamevalia sare za majaji.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu ambao wanaonekana wakiwa wamekuja kupata usaidizi huku. Hapa ni Huduma Center . Huduma huu, hii ni ofisi ya serikali. Hapa ni kaunti ya Nairobi. Watu wanaonekana kuwa wamepanga laini wakingojewa kufika ili waweze kuhudumiwa.

Hapa ni mchezoni. Kuna wachezaji wa kike ambao wamevalia sare kulingana na timu yao. Huko kando kando kuna watu ambao wamekuja ili kushuhudia mchezo huu. Watu hawa wanawatia nguvu watu wachezaji hawa ili waweze kupata nguvu na kushinda mchezo huu.

Hili ni chombo ambacho nguo zinawekwa ambazo zimechafuka pia watu wengine wanaweza kutumia kwa kuweka takataka, pia kuna watu ambao wanatumia kuziweka nguo, hapa kuna chumba ambacho mlango umepakwa rangi ya blue hapa pia sakafu ni safi sana.

Hapa kuna watu ambao ni wanasiasa. Wanasiasa hawa wanaonekana kuwa wanamsikiza Raila Omollo Odinga. Watu hawa wanaonekana kuwa wamevalia suti. Huku Raila Odinga anaonekana kuwa kuongea kwenye kamera. Hapa pia watu wameketi kumsikiza wengine wanasimama.

Kundi la watu ambao wamejitokeza ili kujiandikisha. Inaonekana kuwa inashughulikia mambo na huduma, watu wamekuja na mabarua zao pia hapa watu ambao wanafanya kazi huku wanaonekana kuwa wanatumia tarakilishi ili kurahishisha kazi yao.

Hapa ni ofisi za huduma , ofisi hizi zinafanya kazi kila wakati ,pia watu ambao wanafanya kazi huku wanaonekana kuwa wamevalia sare zinazofanana, sare hizi ni za kufanyia kazi huku kwenye ofisi za huduma ,hapa kuna mwanafunzi ambaye anaonekana kuwa anaandika karatasi huku kwenye meza.

Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye anaonekana akiwa ameshikilia mikrofoni. Pia mtu huyu amevaa suti. Anaonekana kuwa kuna mawaidha ambazo anapeana. Huko nyuma kuna karatasi ambayo imeandikwa jina la Milimani High Court. Pia hii inaonyesha kuwa hapa ni kotini. Huko nyuma kuna bendera ya nchi yetu Kenya. Hapa kuwa kuna meza ambayo ime mtu huyu anawekelea vitu vyake anapoongea.

Hapa kuna majaji wawili ambao wanaonekana kuwa hapa , kila moja anaonekana kuwa amepepa bibilia kulingana na dini yake, hapa chini Kuna picha ambayo imepikwa baada ya kuapiswa kwa majaji wengine , hawa ni majaji wote na wamefalia sare za ujaji.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hawa wamekuja kushuhudia rais wetu William Samoei Rutto akiaba kufanyia kazi nji yetu kama ibasavyo. Hapa kwenye meza kunaonekana vitabu ambavyo vimewekwa hapa. Tena mkewe anaonekana akiwa amebeba vitabu vya kazi.

Hii ni ofisi ya huduma. Ofisi hii ni ya serikali. Watu ambao wanafanya kazi huku wanaonekana kuwa wamevalia sare ambazo zinafaa. Pia hapa wanaonekana wakiwa wamevalia, wamevalia barakoa. Tena watu wanaonekana wakiwa wamepanga laini wakingojea wahudumiwe.

Hapa ni michezoni tena kuna watu ambao wanaonekana kumenyana vilivyo. Timu tofauti imevalia sare kulingana na timu yao tena wachezaji hawa wanaonekana ni watu wenye nguvu huko imeandikwa kuwa hapa ni uwanja wa polisi. Wachezaji hawa wanaonekana kucheza kwa nguvu.

Hii ni ofisi ya huduma ofisi hii ni ya serekali. Hapa kuna watu ambao wanafanya kazi huku na wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi. Tena wanaonekana kutumia tarakilishi ili kurahisha kazi. Hapa kuna mzee ambaye ameketi chini kwa kiti huku akiwaongelesha watu hao. Amekuja kupata usaidizi huku kwenye huduma.

Hapa ni ofisi ya huduma. Ofisi hii ni ya serikali. Watu ambao wanafanya kazi hapa wanaonekana kuwa wamevaa sare ambazo ni za kazi. Pia huku watu wanaonekana kupanga laini ili waweze kupatiwa usaidizi. Pia watu huku wanatumia tarakilishi ili kurahisisha kazi.

Hii ni ofisi ya serikali na hapa imeandikwa kuwa hapa ni ofisi ya huduma. Inaonekana kuwa watu ambao wanafanya kazi hapa wamevalia sare za kazi. Pia, katika kila meza kuna tarakilishi ambayo inatumiwa ili kurahisisha kazi hapa. Pia huko kando kuna polisi ambao wanachunga usalama.

Hii ni ofisi ya serekali, ofisi hii inaonekana kuwwa ni ya huduma tena kuna watu ambao wanafanya kazi huku. Watu ambao wanafanya kazi huku wanaonekana kutumia tarakilishi ili kurahisisha kazi. Tena kuna watu ambao wamekuja ili kushughulikiwa huku kwenye ofisi huu wa serekali wa kuoata usaidizi.

Hii ni ofisi ya huduma ,humu kwenye ofisi ya huduma kuna mapambo ambaye imetumiwa kurembesha uku ,pia watu ambao wanafanya kazi huku wanaonekana kuwa wamevalia ,wamevalia sare za kazi. Hapa kunaonekana kuwa kuna watu ambao wamekuja ili kupata usaidizi humu kwenye ofisi za huduma, na wanaweza kupata usaidizi kwa haraka.

Hapa ni pahali ambapo wananchi wanaenda kupata usaidizi. Watu wanaonekana wakiwa wamepanga laini. Kunao wazee na watu ambao bado ni vijana. Pia huko juu kuna televisheni ambazo zinatumiwa kwenye jumba hili. Watu wanaonekana wakiwa wamepanga laini ili waweze kufikiwa.

Hapa kuna jaji mkuu Martha Koome na jaji mwingine mwenzake tena hapa kuna rais wetu William Samoei Ruto na aliye kuwa naibu wa rais Gachagua. Huko nyuma kuna bendera ya Kenya na bendera ya judiciary .Wanaoneka kunongoneana baada ya kupata kiti cha urais.

Hapa ni mkusanyiko wa watu. Watu hawa ni wa kiume na wengine ni wa kike , pia hapa inaonekana kuwa watu ambao wanafanya kazi hapa ni watu ambao wanafanya kazi huduma. Wanaonekana kuwasaidia wananchi, kwa kufinyilia vidole kwenye karatasi ambazo zinafaa.

Hapa ni mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana kuwa na furaha. Pia kuna karatasi ambayo imepepea juu ambayo ina jina Azizia FC. Hii inaonyesha kuwa kulikuwa na mchezo hapa. Watu hawa wanaonekana kuwa wana furaha sana. Labda wanashiriki kwa kufurahia ushindi wao.

Hapa ni kundi la wachezaji. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wamevalia sare za kucheza pia ina rangi inayofanana. Wanaonekana kushikilia kikombe cha ushindi huku wakishangilia. Walimu pia wamekusanyika na wao ili waweze kushangilia kikombe cha ushindi.

Hapa ni ofisi za serikali. Pia hii ni ofisi ya huduma. Watu ambao wanafanya kazi hapa wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kazi. Hapa ni pahali ambapo unaweza ukajipatia birth na death certificates . Pia hapa watu wanaofanya kazi hapa wanatumia tarakilishi ili kurahisisha kazi.

Hapa ni pahali ambabo kuna paipu ya maji ena kuna maji ambayo yako hapa chini , hii ni kazi ambayo serekali inafanya hili kusaidia watu kupata maji kwa haraka hasa huko shuleni wanafunzi wanaweza kupewa maji ambayo wanaweza kutumia na waweze kuwa na afya bora.

Hapa ni uwanja wa mchezo, hapa katika wa uwanja kunaonekana wachezaji am so wamefalia sare zao za kucheza, wanaonekana ni wachezaji wa mpira, huku kando kando kuna watu ambao wamekuja hili waweze kusherekea na kushangilia yao na kuwatia nguvu wachezaji.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Watu hawa wanaonekana wamekuja ili waweze kushugulikiwa na watu wa huduma. Watu wote wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa. Hii inaonyesha kuwa ulikuwa wakati wa corona ambaopo watu walikuwa wanavalia barakoa kila wakati.

Hii ni ofisi ya huduma , ofisi hii inakuangaa ya serekali , hapa kuna mama moja ambaye anafanya huku ,ambaye amefalia sare za kazi ya ofisi ya huduma, tena hapa kuna Mzee ambaye amekuja muudumiwa hapa anaonekana kuongea na mama huyu pia mama huyu, anaonekana kutumia darakilishi hili kurahisisha kazi.

Hapa ni ofisi ya huduma na hapa kuna mama mmoja ambaye amekuja kutafuta shughuli huku ,pia kuna mschana ambaye anaonekana kusaidia kwa kazi anaonekana kuona kutumia tarakilishi ili kusaidia mteja huyu ,pia huku kando watu wanaonekana kupanga laini ili waweze kuhudumiwa.

Huyu ni jaji mkuu wa nchi yetu Martha Kumi. Anaonekana akiwa amevaa miwani. Tena hapa kwenye shingo yake ana mashanga. Tena inafanana na rangi ya nguo yake. Anaonekana akiongea kwenye spika. Ni kama kuna jambo ambalo anaongelelea kuhusu ofisi yake. Tena huko nyuma kuna arms ya Kenya.

Hapa kuna wachezaji wa kike. Wanaonekana kumenyana na watu ambao wanatoka timu nyingine. Wao wanaonekana kua na nguvu sanaa. Pia mchezo huu huchezwa sanaa sanaa na wanawake. Huko nyuma kuna watu ambao wamekuja kuwashangilia timu yao ili waweze kushinda.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu ambao wamekusanyika kwenye uwanja wa serikali , tena hapa kuna majaji ambao wamevalia sare ambazo hazifanani ,hapa kuna rais wa nchi yetu aliyestaafu , Uhuru Kenyatta , anaonekana akiapa kwamba atafanya kazi kwa wananchi vizuri.

Hii ni ofisi ya serikali. Ofisi hii ni ya huduma. Watu ambao wanafanya kazi hapa wanaonekana kuwa wamevalia sare za kazi. Tena hapa watu wanatumia tarakilishi ili waweze kurahihisha kazi huku.

Hii ni koti kuu ya humu nchini Kenya. Koti hii imejengwa kwa mawe ya kifahari sanaa. Pia huku kuna ofisi tofauti tofauti kulingana na mahitaji ambayo unahitaji kwenye koti hii. Pia inasaidia wananchi kupata haki ambayo wanahitaji kila wakati.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu, wa kiume na wa kike .Wanaonekana wakiwa wamevalia shati zinazofanana, imeandikwa jina 'Tusker'.Wanaonekana kuwa na furaha. Hapa inaonyesha kuwa watu hawa ni wa kundi moja na labda ni watu wa michezo. Wanaonekana kuwa wamebeba chupa ambayo inafanana na nguo.

Hapa kuna mkusanyiko wa watu. Inaonekana hapa ni mahali ambapo michezo hufanywa. Watu wanaonekana wakiwa wakishangilia pia wengi wao wanaonekana wakiwa na bendera ya nchi yetu kenya. Inawezekana kuwa haya ni michezo ya riadha kuna mtu mmoja ambaye anaonekana akiwaongoza watu hawa.

Hapa ni michezoni tena watu wa timu moja wanaonekana wakiwa wamevalia sare kulingana na timu yao, huko kando kando kuna watu ambao wamekuja kushangilia wachezaji wa timu ambayo wanasapoti. Watu hao wanaonekana kuwa na furaha labda wameweza kupata ushindi baada ya kucheza.

Hii ni karatasi ambayo inaonyesha ni ya good conduct . Karatasi hii inapewa kwa mtu ambaye ameenda kutafuta kazi ili aweze kupata kazi baada ya kupeana karatasi hii. Karatasi hii unaweza kupata kwenye ofisi za huduma ambazo ziko katika kila kaunti humu nchini.

Hapa ni kundi ya watu ambao wamekizanyika, watu hawa wanaonekana kuteka masikio kwa kusikisa mtu ambaye anaongea huko mbeleni, tena wengi wao wanaonekana wakiwa wamefalia shati nyekundu, tena ina jina ambayo imeandikwa hapa kwenye shati ambaye inafanana , inaonyesha kuwa watu ni wa kundi moja